Nguzo za umeme zikipitisha nyaya juu ya makazi ya mji zikiendelea kusambaza nishati ya umeme kwenye nyumba na majengo ya biashara. Mandhari inaonyesha mfumo wa usambazaji umeme mjini, ambao ni muhimu kwa maendeleo ya kijamii na kiuchumi.

Ujenzi wa miundombinu ya umeme ukiendelea katika eneo la kiwanda ambapo kuna magari ya kazi na barabara zilizotengenezwa vizuri. Mazingira yanaonyesha juhudi za kuimarisha nishati kupitia usanifu wa kisasa wa mitambo na nija za kusambaza umeme.

Jengo kubwa refu aina ya ghorofa lenye madirisha na mlango inayovutia, likiwa pembeni na nguzo zinazosambaza umeme na vifaa vinavyopelekea umeme katika jengo hilo. Hii huonyesha juhudi za usambazaji wa umeme katika majengo marefu.

Transifoma ya umeme ikiwa imefungwa kwenye nguzo ya chuma katikati ya mtaa wa makazi. Transifoma hii inasambaza umeme kwenye nyumba na biashara zilizopo katika eneo huo ikiwa ni sehemu muhimu ya nishati.

Kamera za usalama zimewekwa kenye nguzo kando ya barabara zikifuatilia harakati za magari na watu. Mfumo huu unaonyesha juhudi za kuhakikisha usalama wa barabarani na udhibiti wa trafki kwa kutumia teknolojia ya kisasa.

Miundombinu ya kisasa ya umeme, ambayo imejengwa kitaalamu kukiwa na vifaa mbalimbali vya ujenzi kama vile katapila, vifaa vya kunyanyulia mizigo mizito na vyuma vizito kwa ajili ya kufanikisha umeme kusambaa.

Nguzo ya umeme ya chuma imesimama wima katika uwanda wa wazi unaonyesha mandhari ya jua. Mazingira hayo yanadhihirisha maeneo ya miundombinu ya umeme mjini, yakionyesha jinsi huduma za umeme zinavyosambazwa katika maeneo ya mjini kwa kutumia teknolojia ya nguzo za kisasa.

Nguzo za umeme zilizopo kwenye mtaa, zikiwa na kifaa kinachobadilisha volteji ya umeme ili kusambaza kwa usahihi kwa wateja. Hii inaonyesha miundombinu ya uhakika ya usambazaji wa nishati kwa viwango vinavyostahili na salama kwa wananchi wa eneo hilo.

Nguzo imara, nyingi zikiwa zimesimamishwa kwa uimara barabarani ambazo zinatoa huduma ya umeme katika makazi ya watu, hii inachangia huduma bora wezeshi katika sekta mbalimbali kwa ajili ya kuwapatia umeme kwa matumizi ya nyumbani, kazini, maofisini na viwandani.

Kiwanda kikubwa cha uzalishaji wa umeme kikiwa na majengo ya kisasa, mashine kubwa za teknolojia, na barabara nzuri zinazoelekea ndani ya eneo la kiwanda, mazingira yanaonyesha miundombinu madhubuti ya kusambaza nishati kwa matumizi mbalimbali.

Nguzo moja iliyosimama imara ambayo inasambaza umeme kwenye kaya mbalimbali, hizi huonesha juhudi za upatikanaji wa umeme katika kijiji.

Kituo cha uzalishaji cha umeme kimejengwa katikati ya mazingira yenye uoto wa asili kama vile miti ya kijani, vichaka, na labda mlima au mabonde. Muingiliano huu huonyesha juhudi za kuoanisha maendeleo ya kiteknolojia na uhifadhi wa mazingira.

Muundo unaofanana na daraja la umeme lililopo juu ya maji, ukiwa na nguzo za kusafirisha umeme unaonekana kama sehemu ya miundombinu ya usambazaji wa umeme, inayopita juu ya bwawa, mto ama eneo lenye maji, mazingira yanatoa teknolojia ndani ya mazingira yenye maji maji.

Nguzo moja ya umeme imesimama wima, ikiwa na nyaya zilizonyooshwa juu. Ikionyesha sehemu ya miundombinu ya kusambaza umeme, muonekano huu unaakisi huduma za umeme zinazofikisha nishati kwa jamii na maeneo mbalimbali.

Taa za barabarani zikiwa kimewashwa katika ishara ya mtu kuvuka barabara; huku skrini ndogo ikionesha sekunde zilizobaki zikiwa zinaonesha namba thelathini na nane, mfumo huu inawasaidia waenda kwa miguu kuvuka kwa usalama na kupanga mda wao ipasavyo.

Watu wanavuka barabara kwenye alama ya zebra, huku magari yakiwa yamesimama kwa utulivu kuwapisha; tukio hili linaonyesha ni zamu barabarani na matumizi sahihi ya miundombinu ya usalama kwa watembea kwa miguu katika maeneo ya mijini.

Taa za barabarani zinazoamua magari kwenda au kusimama ambapo zinaonyesha ishara ya magari kusimama, hizi zinaashiria kwamba ni jitihada za kuweza kuyaongoza magari katika uwelekeo sahihi pasipo kupata ajali kwenye njia panda.

Barabara safi ya lami ikiwa imekamilika kujengwa ikiwa na mistari ya alama zilizochorwa vizuri na mazingira pembeni yakiwa yamepangiliwa na kuparuliwa vizuri, ni mfano wa maendeleo ya miundombinu bora inayorahisisha usafiri na kuunganisha maeneo mbalimbali kwa urahisi na kuepusha ajali za barabarani.

Usafirishaji wa haraka aina ya bodaboda ukiwa umebeba chakula kwa ajili ya kuwafikishia watu mbalimbali, hii huonyesha ni jinsi gani usafiri huo hutumika katika maeneo mbalimbali hasa kwenye msongamano wa watu ambapo magari ya kawaida hayawezi yakatumika, lakini pia ni njia mojawapo ya wafanyabiashara kuwafikishia wateja wao kwa huduma ya haraka.

Bodaboda akiwa amevalia mavazi maalumu huku amebeba chakula kwa ajili ya kufikisha wateja. Hii inaonyesha mahusiano yaliyopo kati ya biashara na usafirishaji ambapo wafanyabiashara wanasafirisha bidhaa kwa wateja wao kuwafikishia haraka.

Ujenzi wa barabara za kisasa za juu, ambapo unaendelea katika maeneo ya miji kukiwa na magari yanayohusika na ujenzi huo. Hii huonesha juhudi na miundombinu katika kupunguza misongamano ya magari na wafanyakazi katika maeneo yaliyoendelea.

Wasafiri, wakiwa wamekaa pembezoni mwa barabara, wakisubiri usafiri wa kuwapeleka katika vituo mbalimbali, kukiwa na wasafiri wa jinsia za kike na za kiume, wakubwa na wadogo, na magari yakipita katika barabara kwenye mji.

Bodaboda waliovalia mavazi maalumu wamesimama kwenye kituo chao cha kisasa cha kupaki pikipiki, wakizungumza na wateja. Hii inaonyesha mpangilio mzuri wa huduma za usafiri wa bodaboda, zenye usalama, utaratibu na mawasiliano bora kati ya waendesha pikpiki na wateja wao.

Barabara ya kisasa aina ya lami, ambayo hutumika katika shughuli za uchukuzi na usafirishaji wa mizigo, kuanzia watu, magari na mabasi. Hii husaidia usafirishaji kuwa salama zaidi kwa sababu imetengenezwa kwa miundombinu bora.

Wafanyakazi wakiwa katika gari la kukusanya taka mjini wakikusanya taka kutoka maeneo mbalimbali ya mitaa. Njia hii imetumika katika kusafisha na kufanya mazingira yawe salama katika maeneo ya mijini. Hii huondoa takataka mijini na kuzipeleka katika maeneo ya kutupwa yaliyo nje ya mji.

Mwanume mmoja kati ya wanaume wengi ameshika paipu inayomimina maji uku wengine wakishika vifaa vya kusogezea uchafu katika maeneo ya barabara au pembezoni mwa mji, hii inaonyesha jinsi gani ambavyo kumekuwa na juhudi za kupambana na kuondoa taka hasa vumbi linaloweza kusababisha magonjwa ya hewa.

Takataka zilizofungwa kwenye mifuko maalumu zikiwa zimekusanywa eneo moja nje ya jengo au taasisi fulani, ambapo huonyesha juhudi za usafishaji wa mazingira kwa kutumia mifuko ambayo haiwezi ikasambaza magonjwa kwa jamii. Hii ni njia nzuri inayotumika kuzihifadhi taka kabla hazijaenda kutupwa eneo la taka au kuchomwa.

Ndani ya choo kikubwa kizuri kisafi ambacho kimesakafiwa kwa marumaru kikiwa na sehemu ya maji taka kuhifadhia taka na nichakumimina choo hiki ni muhimu kwa ajili ya usafi wa binadamu na kinazuia maambukizi mbalimbali

Mifuko mingi ikiwa imejaa taka mbalimbali za plastiki kama makopo, chupa na vifungashio ikiwa imewekwa sehemu maalumu ya kukusanyia taka kwa ajili ya kuchakatwa kuwa bidhaa zingine au kutupwa kwa usahihi ili kuzuia uchafu kuenea mtaani.

Chombo kidogo kilichotengenezwa kwa chuma chenye mfuniko kinacho tumika kuhifadhi taka ndogondogo kama: karatasi, plastiki na takataka nyingine za ofisini, kabla ya kutupwa kwenye jalala kubwa la nje ya ofisi.

Chombo cha kuhifadhia taka kimesimama mbele ya jengo kikiwa na rangi ya bluu, ambacho kina picha inayoonyesha namna gani ya kuweza kutumia chombo hichi. Ni maalumu kwa ajili ya ukusanyaji wa taka katika maeneo ya taasisi, shule, hospitali na maeneo jirani kuondoa taka na kusafisha mazingira.

Choo cha kisasa cha wanaume chenye usafi wa hali ya juu, vyoo vya kusimama vimepangwa kwa mstari vikiwa na mipaka ya faragha na mfumo wa maji wa kisasa. Hii huonyesha ubora wa huduma na usafi katika maeneo ya matumizi ya umma.

Ndani ya jengo kuna ngazi inayoelekeza taka chini, huku mashine zikionekana upande mwingine zikisaidia kupandisha au kuchakata taka. Mandhari inaonyesha utaratibu wa kisasa wa usimamizi wa taka.

Mwanamke amevaa mavazi rasmi akiokota makopo kwenye eneo la taka ambapo gari limemwaga taka hizo, mandhari hii huonyesha juhudi za kuchakata taka kuwa bidhaa tena zikisisitiza usafi, utunzaji wa mazingira na uendeshaji wa matumizi bora ya rasilimali.

Mazingira masafi mazuri yanayovutia yenye eneo la kisasa la kuweka taka, ambapo mji huo hukusanya taka zote na kuziweka katika jengo hilo.

Katika mtaa moja ambapo kuna nyumba na mti ambapo kuna gari la taka linalokusanya taka kutoka kwenye makazi mbalimbali kwa ajili ya kuweka mazingira safi na nadhifu kwa afya za wanadamu.

Mifuko ya taka iliyokusanywa eneo moja kwa ajili ya kusubiria kupakizwa kwenye gari. Hii inasaidia kuweka mazingira salama na kupunguza uchafu unaozagaa katika mitaa, kwa ajili ya kuepusha magonjwa kwa wakazi wa eneo hilo.

Tangi kubwa la maji lililosimamishwa juu ya jengo, hii ni namna inayotumika katika kaya, taasisi na serikalini katika uhifadhi wa maji yatokanayo na mvua, husaidia kwa ajili ya matumizi nyumbani, viwandani na sehemu mbalimbali.

Kisima kilichojengwa kwa saruji pembeni yake kuna bomba kubwa la maji lililowekwa kwa ulalo likipita juu ya mfereji maalumu wa kupitisha maji, hii inaonyesha mfumo wa usambazaji wa maji kwenye maeneo ya mitaani hasa pembezoni za mji.

Mfereji mkubwa uliochimbwa kwa kutumia katapila, ukiwa katika hatua za awali za ujenzi wa miundombinu ya maji, mazingira yanaonesha maandalizi ya kusambaza huduma za maji katika eneo husika.